Nguo za watoto na wanawake zimetundikwa kwa mpangilio dukani zikiwemo suruali za jeans ,mashati na viatu vya mitindo tofauti. Bango linaorodhesha bei ya juu ya bidhaa kuwa shilingi mia tano likisisitiza unakua ununuzi. Mazingira haya yanavutia wateja kwa mpangilio safi na rahisi wa kuchagua.

Nguo mbalimbali zenye rangi na miundo tofauti zimepanga kwa mpangilio kwenye rafu la duka la vitambaa. Mandhari ni angavu na mapambo mekundu yenye michoro meupe yanazunguka sehemu ya juu ya rafu.

Nguo za aina mbalimbali, mashati, sketi na gauni zimepangwa kwenye rafu na mabegi juu yake. Ukuta wa nyuma wenye michoro ya almasi na bango la one stop for the whole family ,huongeza mvuto wa duka hili la mavazi ya familia. Mazingira yanaonyesha urahisi wa ununuzi wa pamoja.

Rafu zilizopangwa kwa makini zimejaa miwani, hereni, bangili na mikufu ya aina mbalimbali. Mabango ya wanamitindo yanaongeza haiba ya duka hili la kisasa. Maanthari hii huonyesha utofauti wa mitindo kwa ununuzi wa vikorombwezo.

Nguo aina mbalimbali zinaning'inizwa kwa mpangilio dukani zikiambatana na vifaa vya mapambo kama vikapu, mitungi na mimea ndani. Rangi ya dari yenye mistari ya kijani na nyekundu huongeza mvuto wakimtindo. Mandhari huakisi sanifu wa kisasa katika mazingira ya biashara ya mavazi.

Maduka ya nguo yaliyopangwa kwa mpangilio safi yanaonyesha mitindo tofauti ya mavazi suruali, mashati na nguo za rangi mbalimbali , mandhari ya ndani ina mwangaza mkali na bango linalodokeza ubora wa bidhaa likisomeka first class materials only kwa bei ya miatano tisini na tisa. Mwonekano huu unatoa hisia ya biashara ya kisasa yenye mpangilio mzuri.

Rafu za kutani zimepambwa kwa mapambo ya dhahabu na fedha, mikoba maridadi ya rangi nyeusi na kahawia, kofia za mitindo na miwani ya jua. Mpangilio huu wa kifahari unaakisi mazingira ya duka la mitindo likitoa hisia za ubunifu na ladha za kisasa katika mavazi.

Nguo, viatu na bikini vimepangwa kwa wingi katika sehemu ya soko yenye msongamano. Rafu na kuta zimejaa bidhaa za rangi tofauti huku wateja wakipita miongoni mwa njia nyembamba. Mandhari hii inaakisi uhai wa biashara ya mitaani na utofauti wa bidhaa.

Nguo na viatu vimepangwa kwa mpangilio wa kuvutia ndani ya duka la kisasa lenye sakafu ya mbao na taa za kisanii. Rafu za nyuma zimejaa mikoba na viatu, huku meza na mabega yakibeba mashati, suruali na kofia kwa mtindo wa kuvutia.

Tisheti za rangi angavu zimening'izwa kwa utaratibiu kwenye rafu za duka la mavazi kila moja ikiwa na chapa ya rekpo na bei iliyoorodheshwa. Mabango yenye picha ya wanaume waliovalia suruali za chainos huongeza mvuto wa mitindo ya kisasa huku skrini ya runinga ikionyesha mavazi mbalimbali.

Madoli manne yamevalishwa mavazi ya rangi mbalimbali kama kijani, manjano , nyekundu na waridi yakipangwa kwa mstari mbele ya bango la picha kubwa za meno za binadamu. Mpangilio huu huleta hisia ya uanamitindo wa kitamaduni au elimu yake ya uso ikichanganya uzuri wa sanaa na ujumbe wa kiafya.

Duka la kisasa la mitindo linaonekana, likiwa limepangwa kwa ustadi wa kuvutia. Upande wa kushoto kuna rafu zilizojaa viatu vya aina mbalimbali, kuanzia sneakers hadi sandals zikiwa zimepangiliwa kwa uangalifu. Karibu nazo kuna mikoba ya kisasa ya aina tofauti. Katikati kuna sofa za ngozi nyeusi, na ottoman zinazotoa sehemu ya kupumizikia wateja.

Manekeni amesimama upande wa kushoto akiwa amevalia shati lenye michoro ya rangi na suruali nyeusi. Pembeni kuna kabati la vioo lililosheni viatu mbalimbali vilivyopangwa kwenye rafu. Alama za Visa, Mastercard na American Express zinaonekana juu ya kabati zikionyesha njia za malipo zinazokubaliwa. Upande wa kulia kuna rafu zilizojaa nguo zilizokunjwa na kuvaliwa zikiakisi mazingira ya duka la kisasa linalowezesha ununuzi wa mavazi kwa urahisi.

Rafu zimepangwa vizuri, zikiwa na makoti rasmi ya wanaume katika rangi mbalimbali kama kahawia, samawati, manjano, maroon , na za muundo wa mistari. Makoti yameangikwa kwa uangalifu kwenye vibandiko. Kila moja kikiwa na tagi yake, yakionyesha mandhari ya duka lililotunzwa vyema. Juu ya rafu kuna bidhaa nyingine, zilizohifadhiwa kwa mpangilio unaovutia na kuonyesha ladha ya mitindo ya kisasa ya wanaume.

Bidhaa ya mavazi ya ndani kwa wanawake imewekwa kwenye rafu ya duka ikiwa kwenye kifurusi chenye alama ya Walls . Ndani yake kuna vipande vitano vya chupi aina ya bikini zenye saizi ndogo. Kifurushi kimeangaziwa na maneno kama vile 100 percent bumper sehemu ya chini na ubora wa mpira usiokatika imebebwa na ndoana ya plastiki nyeusi juu yake, huku bidhaa zingine za mavazi zikionekana nyuma kwenye rafu za nyuma za duka.

Wateja wanaangalia mavazi yaliyopangwa kwa rafu ndani ya duka lenye sakafu ya taa kali za dari. Mashati na suruali za rangi tofauti zimepangwa kwa mitindo ya kuvutia huku baadhi ya watu wakiwa na barakoa wakichunguza kwa makini. Mazingira haya huwakisi maisha ya kisasa yanayochanganya ununuzi na tahadhari za kiafya katika jiji lenye harakati.

Watu wengi wananunua nguo katika duka kubwa lililopangwa vizuri uku sehemu ya wanaume ikionekana nyuma, mizigo kwenye mikokoteni na wateja wakisaidiwa na wafanyakazi wa duka inaonyesha shamrashamra za maisha ya mjini.

Mashati ya wanaume yamepangwa kwa rangi tofauti kama nyeupe, njano, nyekundu na kijani juu ya rafu zilizowazi. Mabango yanatangaza punguzo la msimu na bei. Mandhari huashiria ununuzi wa bei nafuu na mpangilio wa kuvutia unaolenga wateja wanaotafuta mavazi rahisi ya kila siku.

Sanamu tatu zimevalia mitindo ya kisasa, kila mmoja ikiwa na mavazi ya kijana wa leo, t-shirt zenye maandishi kama come and dance , suruali za mistari, viatu vya michezo na mikoba ya kuvaliwa mgongoni. Mbele yao kuna mabango yanayoeleza bei nafuu za bidhaa kama mikoba na bodysuits , kuanzia shilingi elfu moja. Mandhari ya nyuma ina posta zenye ujumbe kama doing the new sensitive five zikihimiza uridhi wa mitindo ya denim .

Vifaa vya mtindo vimepangwa kwa mpangilio maridadi vikiwemo mikoba, miwani ya jua, vito na barakoa za mapambo, mandhari ya rangi tulivu na mwangaza wa madukani huongeza haiba ya kisasa yenye mvuto wa kifahari. Mabango ya wanawake waliovalia kofia huashiria urembo na tamaduni wa kibiashara ya kisasa.

Gari aina ya Toyota Hilux ya kijani kibichi, limeegeshwa kwenye eneo la nyasi, likiwa na muundo imara na alama ya 4 by 4 .Pembeni kuna mtu aliyevaa fulana ya kuakisi na kofia, akiashiria matumizi ya kazi ya maeneo ya mashambani. Mandhari ya miti huongeza hisia za mazingira ya nje.

Gari la kisasa aina ya, tesla model three, limewekwa katika ukumbi wa maonyesho likiwa na kabati lake la mbele wazi. Watu wawili wamesimama karibu mmoja akiwa mfanyakazi wa tesla wakijadili sifa za gari. Mandhari huonyesha teknolojia ya kisasa na ushawishi wa magari ya umeme.

Gari jeupe la abiria limeegeshwa karibu na barabara likiwa na maandishi ya kichina na rangi nyekundu na njano upande wa nyuma. Nambari ya usajili ni KDC 735S na mandhari ya nyuma ina miti na majengo ya mbali. Hali ya anga ni utulivu na yenye mawingu mepesi.

Gari la kifahari la zamani lenye maadishi ya Tanta Bad limechorwa kwa urembo upande wa mlango, likiwa na matundu ya chuma ya mapambo juu yake. Mwanga wa nchi unakisi uso wa gari hilo la samawati, likisisitiza hadhi na usanifu wa kizazi cha kale, Taswira hii huamsha hisia za uridhi wa magari ya kimarekani.

Inaonyesha gari la samawati, aina ya Sedan, liko limepandishwa juu ya lori la fedha maalum kwa kubeba magari. Sehemu ya nyuma ya lori imefunguliwa kwa ajili ya kubeba gari hilo likiwa limepangwa kwa usalama. Mandhari inaashiria hali ya kusafirisha magari.

Boot tupu za gari ya aina ya subaru zimefunguliwa zikitazamana na viti vya nyuma vilivyo wazi eneo la maegesho lina changarawe na sehemu ya gari jingine inaonekana pembeni mandhari huonyesha utayarishaji wa usafiri au shughuli ya kusafisha gari.

Viti vya gari vimetengenezwa kwa kitambaa cha kijivu na vimepangwa kwa usafi vikiwa na mikanda ya usalama na viti vya kichwa. Dirisha la upande na mlango vinaonekana wazi huku gari jingine la kijani likipita nje. Mandhari huakisi usafiri wa kisasa na uangalivu wa abiria.

Ndani ya kiwanda chenye dari kubwa na mwangaza wa asili, mabasi ya rangi ya manjano na nyeupe yanapangwa katikati za kutengenezwa. Baadhi yanafunua nchini yakionyesha mchakato wa usanifu wa kisasa. Mazingira haya yanaakisi utaratibu na ubunifu wa teknolojia katika sekta ya usafiri.

Eneo la nyadi limejaa magari ya aina mbalimbali yakiwa yame egeshwa karibu na miti na hema nyeupe ya tukio. Gari nyeupe la hatchback lenye nambari ya usajili KDM 5076J linaonekana wazi likiwa pamoja na SUV ya fedha na lori lenye rangi ya giza. Watu wachache wana tembea kwa utulivu hali ya hewa ikiwa safi kwa shughuli ya nje. Mandhari huashiria tukio la kijami labda hafla la kijiji au mkutano wa kijamii.

Gari aina ya subaru forester xt jeupe limesimama kwenye sakafu ya zege likiwa na nambari ya usajili ya kenya KCE 982B , magurudumu ya loi ya rangi nyeusi na vioo vya giza huongeza mwonekano wa kisasa stika kadhaa zipo kwenye kioo cha nyuma na uzio wenye waya kali wa ncha unaonekana nyuma, mandhari kuakisi usanifu wa magari wa mijini na uangalizi wa usalama katika maeneo ya makazi.

Magari manne yamepangwa kwa mstari juu ya nyasi kila moja likiwa na rangi tofauti kama nyeupe, samawati na nyeusi. Nambari ya usajili kama KDT, KDJ na KDK, huonekana wazi zikiongeza utambulisho wa kila gari. Magari ya nyuma yenye miti huleta hisia ya utulivu wa kijamii na ukikatibu wa matumizi ya magari binafsi.

Rimu ya ingini ya gari imefunikwa kwa tabaka la vumbi na uchafu ikionyesha uchakavu wa matumizi ya muda mrefu. Battery ya rangi nyekundu imewekwa upande wa kulia karibu na nyaya na bomba la hewa. Vipande vya plastiki na metali vimeunganishwa kwa mitambo mbalimbali kama radiator na mfumo wa umeme. Mwonekano huo wa ndani wa injini unaakisi gari lililowahi kutumika sana au linalohitaji matengenezo.

Gari la kubebea magari limelainika juu ya barabara yenye maji baada ya mvua likiwa limebeba Sedan ya samawati iliyofungwa vizuri kwenye sehemu ya nyuma ya gari hilo, mandhari ya nyuma ina nyasi ndefu, miti michache na anga la mawingu linaloashiria hali ya hewa ya baridi, muundo wa tukio huleta hisia za huduma za usaidizi barabarani na utaratibu wa usafirishaji wa vyombo vya usafiri kwa usalama.

Gari aina ya Toyota Hiacela rangi ya fedha limeegeshwa katika eneo la changarawe likiwa na magurudumu ya dhahabu na usajili, mandhari ya kijani na anga tulivu vinaweka mazingira kimya na kawaida. Mwonekano wa gari hilo unaonesha hali ya kifamilia au huduma za usafiri wa abiria.

Gari jeupe la Volkswagen limeegeshwa kando ya barabara likiwa na taa za mbele zilizowashwa kwa mwangaza wa kuvutia. Kwenye kioo kuna maandishi ya hellpark autoshop ukionyesha mahali pa huduma. Nembo ya R mbele ya gari inasisitiza nguvu ya haiba ya muundo wake.

La rangi ya kijivu aina ya Subaru limeegeshwa nje kwenye eneo la mwangaza kwa jua, nambari ya usajili likiwa na taa nyekundu za nyuma na kio chenye Wiper . Mandhari ya nyuma ina majani ikidokeza kua gari limeegeshwa karibu na sehemu ya kijani kibichi.

Magari mapya ya rangi mbalimbali yamepangwa kwa mstari mmoja katika eneo la wazi, mpangilio wake wa kibiashara na mng'aro wa magari unatoa taswira ya maonyesho rasmi au uuzaji wa magari. Mandhari ni safi ikisisitiza utaratibu na mvuto wa kipekee.

Gari la kifahari limesimama mbele ya jengo la kibiashara lililoandikwa ai reef likiwa na magurudumu meusi na breki za rangi ya machungwa zinazong'aa. Jengo lina maandishi ya kiarabu na taa za kisasa za barabarani, huku gari lingine jeupe likionekana kwa mbali. Magari hiyo huakisi muunganyiko wa usasa na shughuli katika eneo lenye haiba ya kimataifa.

Gari la Hyundai SUV rangi nyeusi limeegeshwa nje ya jengo lenye kioo kikubwa na nembo ya Hyundai juu. Pembeni yake kuna gari jeupe na ndani ya jengo, kuna mapambo yanayoleta hali ya sherehe au matangazo ya mauzo. Mandhari ya kisasa huashiria biashara ya magari na mvuto wa chapa.

Gari la rangi ya machungwa limeegeshwa karibu na magari mengine pembeni mwa jengo lenye bango la huduma za bima. Milango miwili, vioo vyeusi na magurudumu yanayolingana kwa rangi zinapaa kwa muonekano wa kipekee. Mandhari inaashiria shughuli za kila siku za usafiri na huduma mijini.

Gari la Mercedes Benz la zamani limeegeshwa chini ya paa la metali likiwa na mlango wa kushoto wazi. Muundo wake wa kijivu na viungo vya Chrome huashiria hali ya kihistoria. Magurudumu ya chuma na tairi isiyo na cover huongeza haiba ya uchakavu wake wa kuvutia. Mandhari ya gereji yenye sakafu ya zege na gari zingine lililofunikwa karibu huvua taswira ya matengenezo na hifadhi ya vyombo vya usafiri vilivyojaa historia.

Gari la abiria la rangi ya fedha lina magurudumu ya dhahabu na vioo vya pembeni vyenye mwonekano wa kisasa limeegeshwa kwenye eneo la changarawe lililo wazi huku miti ya kijani ikiwa nyuma yake. Nambari ya usajili inaongeza utambulisho wa kipekee wa gari hilo.

Gari la Honda, rangi nyeusi limeegeshwa mbele ya majengo ya kisasa na nambari ya usajili KCS ikionekana wazi. Mandhari ya maegesho haya huleta hisia ya utaratibu wa mjini na usanifu wa kisasa, muundo wa gari na mazingira yake huakisi hali ya usafiri wa daraja la kati katika muktadha wa kaunda.

Gari jeupe aina ya Toyota Hiace limeegeshwa barabarani wakati wa usiku. Mlango wake wa kuteleza ukiwa wazi huku mtu mmoja akiwa ndani. Mwangaza wa taa za mtaa na majengo huangazia mandhari ya jiji lenye shughuli za usafiri na utalii. Jengo la kisasa la mviringo kwenye mandhari nyuma huongeza haiba ya usanifu wa mjini unaochanganya huduma za kisasa na mazingira ya usiku.

Gari za rangi mbali mbali kama nyeupe, kijivu, na nyekundu zimegeshwa kwa safu iliyonyooka katika uwanja mpana wa maegesho. Eneo limezungukwa na uzio wa chuma upande wa nyuma huku miti ya kijani ikiwa mbali kidogo ikichangia mandhari ya mtaa wa kawaida. Hali ya hewa ni ya mawingu mepesi ikiashiria mvua iliyopita ama inayonusa hewani.

Gari aina ya Toyota Passo rangi ya kijivu limeegeshwa karibu na kituo cha mafuta cha Astra likiwa na nambari za usajili KDC 076J. Magari mengine yameegeshwa pembeni ya barabara na majengo ya biashara yanayochomoza kwa mbali. Mandhari huakisi shughuli za kila siku za mjini, wanaosafiri kwa kibinafsi na mienendo ya jiji yenye mchangamano.

Magari meusi na meupe yameegeshwa kwa mpangilio wa nidifu kwenye eneo ya lami moja likiwa na mlango wazi upande wa kulia. Muundo wa magari hayo huashiria matumizi wa biashara au safari za umma katika mazingiria ya jiji yaliotulivu. Rangi na mpangilio wake utengeneza maandari ya nidamu na masafi wa miundobinu.

Gari mbalimbali zenye rangi tofauti kama nyeupe, nyekundu na kahawia zimepangwa kwa mpangilio wa kuvutia ndani ya jengo lenye madirisha makubwa na sakafu ya mbao na tiles . Mwanga wa ndani unaleta muonekano safi na wa kisasa ukidhihirisha mandhari ya ukumbi au eneo la kuonyesha magari mapya yanayovutia macho ya wateja wageni.

Gari aina ya SUV rangi ya fedha limeegeshwa kwenye sehemu ya kupaki magari ya ndani likiwa na bull-bar na matairi ya safari za njee. Nyuma yake kuna gari ya samawati na muundo wa dari wa sege wenye miimili kuongeza taswira ya jengo imara. Sakufu enye nebo kidogo inaangaza kutokana na mwangaza wa ndani, ikitokeza eneo la kisasa lenye utulivu wa mjini.

Gari aina ya Volkswagen Tiguan la rangi nyeupe limeegeshwa karibu na majengo na miti likiwa na maandishi ya For motion na Hillside Auto Garage. Nyuma, magurudumu makubwa ya fedha na umbo la kisasa huashiria matumizi ya daraja la kati la mandhari ya kibiashara ya magari. Mpangilio huu huleta hisia ya muunganiko wa teknolojia wa maji na huduma za kigaraji.

Karoti nyingi zimepangwa kwa rundo na kikapu cha samawati kimetua juu yake. Pembeni kuna pilipili hoho na parachichi. Mandhari ya soko ni yenye watu na vibanda vya matunda na mboga huonyesha shughuli ya ununuzi na uhai wa kijamii. Sakafu na nguzo za ndani zinabainisha kuwa ni soko lililofunikwa.

Ndizi zimetundikwa juu ya kibanda kilichofunikwa kwa turubai, huku matunda kama mananasi, papai na embe yakiwa yamepangwa kwa sanduku ya mbao. Mandhari hii inaonyesha uhai wa soko la kijiji, rangi na wingi wa mazao ya msimu. Mazingira haya huwakisi shughuli hai za kiuchumi na urithi wa kilimo cha nyumbani.

Masanduku yaliyofungwa kwa matambara yamepangwa katika eneo la ndani lenye namba za kibanda kama 08 na 35. Mwanga wa dari unatoa muonekano wa kimatengenezo huku biashara ikiwa haijaanza. Mandhari huashiria maandalizi ya soko au hifadhi ya bidhaa.

Makreti ya mbao yamejaa ndizi zilizoiva vizuri zikipangwa kwa utaratibu ndani ya chumba chenye sakafu ya saruji na kuta za kijivu. Mandhari hii inaakisi mazingira ya kuhifadhi au kusafirisha bidhaa kutoka shambani kuenda sokoni.

Vito vya shanga vyenye rangi angavu vimepangwa kwa mvuto kwenye kibanda cha barabarani. Watu wanapita karibu wakichangamana na mandhari ya biashara ya mitaani.

Matunda yamepangwa kwa mpangilio wenye mvuto sokoni; maembe, maparachichi, mananasi na ndizi vikiwa vimesheheni kwa rangi angavu. Watu wanapita na mikoba wakiangalia bidhaa. Rundo la ndizi limetundikwa juu ya meza likitawala kwa uzito wa rangi ya manjano hali inayowakilisha biashara hai ya bidhaa za shambani.

Rangi mbalimbali za viatu vya kuteleza vimetundikwa kwa mpangilio wa kuvutia, vikionyesha ubunifu wa muundo. Mandhari yanabeba hewa ya soko lenye shughuli yakivutia wateja wa rika tofauti. Mazingira haya yanasisimua hali ya michezo na burudani.

Mabango makubwa yameinuliwa juu ya soko la barabarani penye bidhaa mbalimbali yakitangaza huduma za kitaifa. Vitu vinauzwa chini ya miavuli na hema ndogo huku watu wakizunguka kwa shughuli nyingi. Mandhari yanaonyesha mchanganyiko wa biashara ndogo na utangazaji wa kisasa.

Soko la ghorofa mbili limejaa shughuli za kila siku. Sakafu ya chini ikiwa na meza za matunda na mboga kama nyanya, ndizi na viazi. Sakafu ya juu ina watu wakitembea karibu na nguo zilizoanikwa. Mandhari hii huakisi uchumi wa watu wa kawaida na ushirikiano wa kijamii.

Maua ya rangi tofauti, manjano, zambarau na waridi yamepangwa kwa ustadi ndani ya chombo cha kijani. Katikati kuna karatasi nyeupe iliyochomekwa, ikiongeza mvuto wa kisanii. Mandahri hii ya kupendeza, huleta hisia za furaha na uzuri wa asili.

Masanduku mengi ya ndizi, yamepangwa kwa mistari sokoni, yakisubiri kusambazwa au kuuzwa. Watu wanashughulika kwa kasi, huku wengine wakizungumza, wakionyesha hali ya harakati na biashara. Mazingira haya yanatoa picha ya uchumi wa kila siku, unaotegemea matunda.

Viatu vya mapambo vimepangwa kwa mpangilio mzuri sokoni vikiwa na rangi ya maumbo mbalimbali yanayovutia. Mandhari ya nyuma inaonyesha watu wakishughulika katika mazingira ya biashara yenye msongamano.

Mazao mbalimabli yamepangwa kwenye banda la soko la wazi, yakijumuisha mahindi, mananasi na tikitiki maji. Miavuli ya plastiki, magunia na kreti nyekundu, vinatengeneza mazingira ya biashara. Mandhari hii inaonyesha ujumuisho wa uzalishaji wa wakulima na mahitaji ya walaji.

Magunia, kreti na matunda mengi yamepangwa kwa mistari kwenye barabara ya soko lenye shughuli. Miavuli na mabanda ya plastiki yanatoa kivuli kwa bidhaa huku watu wakipita na kufanya manunuzi. Uhai wa biashara za mtaani onekana kwa haraka na msisimko kwa wateja.

Vito na mapambo ya mikono vimepangwa kwa uzuri kwenye kibanda chenye paa la mabati, huku meza ikiwa na vitambaa vya rangi na bidhaa nyingi za mikono. Mikufu, mikanda na vinyororo vya rangi mbalimbali, vinaonyesha ubunifu wa kitamaduni. Mazingira haya huakisi ujasiri mali wa kijiji na urembo wa sanaa ya asili.

Barakoa za kitamaduni zimetundikwa kwa mpangilio wa kuvutia , kila moja ikiwa na maumbo na mapambo yanayoakisi tamaduni tofauti. Rangi angavu, uchoraji wa kimya na mapambo ya shanga huleta hisia ya uridhi wa sanaa za asili na imani za jamii.

Matunda kama ndimu na parachichi yamepangwa kwa nadhifu kwenye visanduku vya mbao huku wateja wakitembea na kuchangamana kati ya vibanda vya soko la ndani. Mandhari ya mbao na mwangaza wa jua unaopenya huleta hisia ya uhai wa soko ya jamii, usafi wa mazingira na uratibu wa bishara ndogo ndogo.

Sakafu tatu za jengo zimegawanywa kwa shughuli tofauti. Bidhaa za shambani chini, nafaka na vyakula katikati, nguo juu, meza za mboga na matunda zimesambazwa nje karibu na lango. Mabango ya Kikuyu Market Fellowship Team , yanasisitiza huduma za kiroho, huku muda wa kazi ukibainishwa kama saa tano na nusu hadi sasa tisa na nusu jioni. Mandhari huakisi biashara ya kisasa yenye mwongozo wa kijamii na kiroho.

meza za wazi kenye soko zimesheheni bidhaa za mapambo zikiwemo mikufu ya rangi ya ngavu bangili na vitambaa vya kuvutia watu wanatembea wakichunguza bidhaa huku wauzaji wakihudumu chini ya miavuli na mahema inayoleta kivuli mandhari huleta hisia ya harakati ya kibiashara ubunifu wa kitamaduni na maisha ya kila siku ya mjini

Nguo za aina mbalimbali zimetandazwa kwa rangi tofauti, baadhi zikiwa jaketi , mashati na suruali, huku wengine wakichagua kwa makini . Mandhari ya nyuma ina watu waliovaa kawaida wakichangamka, hali ikionyesha mazingira ya sokoni au mahali pa kusaidia jamii kwa mavazi.

Ndizi zimening'inia juu ya meza ya mbao huku nyanya, karoti, na viazi vikiwa vimepangwa kwa rangi za kupendeza. Bendera ndogo za rangi zinasongea juu kwa upepo mdogo zikileta hamasa ya sokoni. Majirani wanapita taratibu kando kando wakiburudika na hadufu safi ya mazao mapya.

Ndoo za rangi tofauti zimepangwa kwa mpangilio mzuri kila moja ikiwa na viungo maarufu kama pilau masala, cardamom, turmeric na chai ya kenya. Harufu ya viungo na rangi zake angavu huamsha hisia za mapishi ya kitamaduni katika soko lenye mvuto wa kienyeji.

Mavazi ya aina tofauti yamejazana katika eneo la biashara baadhi yakiwa yamepangwa kwenye vikalio na nyingine zikitandazwa ovyo huku mtu mmoja akichunguza kwa makini, sakafu ina takataka na plastiki ikiashiria pilka na shuguli nyingi katika duka la nguo za bei nafuu. Mandhari na ya msongamano unao chochea ununuzi wa haraka.

Michoro ya rangi angavu imefungwa juu ya paa la duka ndogo la sanaa huku meza zilizojaa vyombo vya urembo shanga na vinyango vikichangamka na uridhi wa utamaduni, uwekaji wa bidhaa kwa mpangilio inayoeleweka huleta mvuto wa kibiashara na heshima kwa kazi za mikono, mchanganyiko wa mandhari ya picha za binadamu, wanyama na mawazo ya akili. Farsafa uhibua hali ya ubunifu isiyo na mikaka.

Magunia yaliofungwa kwa plastiki na kamba yamepangwa kwenye chumba maalum, kila moja likiwa na nembo ya polysic dress maadishi ya njano na mpangilio wa magunia huashiria mfumo wa usafirishaji au uhifadhi wa mavazi, mandhari ni ya kibiashara yenye mpangilio ilio ratibiwa.

Lori lenye rangi ya kijani ,limeegeshwa sokoni, kando ya meza na ndoo zilizojaa mboga na matunda kama pilipili, nyanya na viazi. Wauzaji na wanunuzi wachache wanashughulika karibu, huku majengo ya mji yakichungulia kwa mbali, mandhari ina uhai wa biashara ndogo ndogo na mwendo wa kawaida wa maisha ya mitaa wa mjini.

Soko la wazi limejaa bidhaa za sanaa na vinyago, meza vikipambwa kwa rangi na ubunifu wa kiafrika. wauzaji na wanunuzi wanachangamana wakihusika katika harakati hai za kibiashara. Mandhari inaakisu tajari wa tamaduni na ubunifu wa jamii

Rafu ya duka imepambwa kwa bidhaa mbalimbali za mitindo zikiwemo herini, bangili na viatu vya rangi nyingi vilivyopangwa kwa mpangilio kwenye sakafu na maboksi. Nyuma vitanzi vya mapambo vimefungwa kwa ustadi vikionyesha ubunifu wa kienyeji. Mandhari huakisi maisha ya soko la mtaa, biashara za kienyeji na muingiliano wa tamaduni unaoleta utofauti wa bidhaa kwa wateja wa kila aina.

Mikufu, bangili na mapambo ya shanga vimepangwa kwa urembo sokoni kila kipande kikiangaza kwa rangi tofauti na muundo wa kipekee. Gari lililo nyuma linaongeza hali ya uhalisia ya mazingira, biashara ya mkono. Hisia ya ubunifu na uridhi unajitokeza kwenye kila kipande.

Jengo la ghorofa limepambwa kwa mabango ya matangazo kama to let ,Omega mabati na Miale mabati, yakibainisha shughuli za kibiashara. Gari kadhaa yameegeshwa karibu, huku mnara wa mawasiliano ukisimama juu ya paa. Mandhari huonyesha uhai wa mtaa wa kibiashara na mchanganyiko wa huduma.

Majengo marefu ya kijani na nyeupe yamesimama nyuma ya waya za umeme yakiwa na madirisha mengi yanayomeremeta katika mwanga. Anga ya samawati yenye mawingu ya kutawanyika huleta utulivu wa asili. Jengo moja limeandikwa Bonasta Heights likionyesha makazi ya kisasa mijini.

Jengo la ghorofa nne limejengwa kwa matofali likiwa na balconies na madirisha yaliyopangwa kwa mpangilio. Matangi ya maji yamewekwa juu ya paa na ukuta wa nje umezunguka eneo hilo. Anga ni safi na lina mawingu mepesi.

Jengo la kisasa lenye rangi ya beige linaonekana kwa mtazamo wa chini kuelekea juu, likiwa na madirisha kadhaa na paa jekundu upande wa juu. Anga angavu la buluu linaongeza uzuri wa usanifu, na mtazamo wa miji wa kisasa.

Jengo refu la ghorofa nyingi limejengwa kwa rangi ya kijivu na nyeupe likiwa na mabalkoni na madirisha makubwa ya vioo. Muundo wake wa kisasa unaakisi makazi ya mijini yaliyojaa utaratibu. Mandhari huonyesha mazingira ya kisasa na maisha ya kiwango cha kati hadi ya juu.

Nyumba ya ghorofa mbili imezungushwa geti na njia ya mawe ya kuingilia. Kuna nguo zimetundikwa kwenye kamba na majirani wa karibu wanaonekana nyuma ya ua wenye mimea.

Jengo la makaazi lenye ghorofa tatu limezungukwa na bustani yenye miti ya ndizi na mianzi likiwa na dirisha kubwa na roshani zenye mvuto wa kisasa. Baiskeli mbili zimeegeshwa karibu na mlango huku anga ya jua kali na samawati likionyesha utulivu wa mtaa wa leo. Mazingira haya yanavutia kwa usafi na mpangilio wa kisasa.

Jengo kubwa la gorofa limejengwa kwa muundo wa kisasa likiwa na madirisha marefu bila vioo na mbao juu kwa kazi za ujenzi. Anga ya samawati yenye mawingu madogo huleta madhari ya utulivu. Mazingira haya yanaeleza maendeleo ya ujenzi katika eneo la mjini.

Eneo la ardhi lililojaa majani kavu limezungukwa na miti ya ndizi, huku majengo ya ghorofa yakionekana mbali. Mbingu angavu huashiria mazingira ya jua kali na utulivu wa nje ya mji. Muunganiko huu wa asili na muundo huvua taswira ya makazi ya pembezoni.

Mabango makubwa yanasifia huduma za fedha residences zilizopo kilimani, ikiwemo malazi ya kifahari kwa malipo ya kila siku au kila mwezi, maelezo ya mawasiliano na umbali wa eneo yameainishwa kwa wazi. Mandhari yanachanganya matangazo ya biashara, serikali na bidhaa za nyumbani.

Anga za aina tofauti zinachungulia nyuma na ukuta wa mawe baadhi zikiwa na matanki ya maji juu. Sehemu ya mbele ina nyasi zilizokauka na mimea michache huku mawingu mepesi yakipita angani kwenye hewa kidogo ya jioni. Mandhari inaunganisha maisha ya makazi na hali ya kawaida ya mazingira ya afrika mashariki.

Jengo la ghorofa lenye muundo wa kuvutia linaonyesha mapambo ya kisasa kwenye maeneo ya roshani yaliyopangwa kwa mpangilio wa kupishana. Rangi nyeupe, matofali ya kahawia na mbao huunganika katika usanifu unaovutia, huku miti ya majani mekundu na kijani ikizunguka eneo hilo. Anga safi lenye mawingu madogo huashiria hali ya hewa tulivu na mazingira yaliyotunzwa vizuri.

Jengo la kisasa la ghorofa mbili limekamilikakwa madirisha makubwa ya vioo na mabalkoni maridadi yenye uzio wa kioo. Vifaa vya ujenzi kama matofali na mbao vimesambaa kwenye eneo la mbele vikionyesha kazi ya ukamilishaji wa mwisho. Wafanyakazi wachache wanaendelea na shughuli zao kwa umakini huku nyumba na miti ya kijani kibichi kwa nyuma zikihitimisha mazingira yenye utulivu wa kitongoji cha maendeleo.

Tangazo la kuuza linaonekana kwenye lango la chuma lililozungushwa uzio wa umeme mbele ya jengo la ghorofa yenye kuta za rangi ya cream na matofali, dirisha zenye muundo wa vioo wa kipekee huongeza mvuto wa usanifu. Mandhari huonyesha uwezekano wa matumizi ya kibiashara na makaazi ya kisasa katika mtaa ulio tulivu.

Jengo refu la kisasa limejengwa kwa vioo vingi likwa na mnara wa kuvutia juu yake. Limezungukwa na miti ya kijani na anga la samawati lenye mawingu madogo likitoa mandhari ya maendeleo ya miji. Muundo wake wa kuvutia unaakisi ustawi wa usanifu wa mijini.

Nyumba zenye paa nyekundu zimejipanga ndani ya ukuta wa zege, barabara ya lami ikielekea kwenye lango kuu. Kando kuna jengo la ghorofa linalojengwa. Limefunikwa kwa neti ya kijani. Hewa ni tulivu, mawingu machache yakichanganyika na samawati safi ya angani.

Jengo la ghorofa la Gikambura Twin Towers linaonyesha mchanganyiko wa sehemu zilizokamilika na zile bado kwenye ujenzi, balcony kadhaa na tangi kubwa la maji juu ya paa huashiria matumizi ya kisasa, ukuta wa bati na miti upande wa mbele huleta hisia ya mabadiliko wa mji unaokua huku anga safi likiongeza mwangaza wa maendeleo.

Mabango ya biashara yamepangwa juu ya majengo yenye sakafu ya vigae yakitangaza huduma kama vifaa vya ujenzi, usanifu wa nyumba na bidhaa za garanite, uandishi wa retail ama office to let huashiria fursa ya kibiashara huku mwangaza wa mchana ukimulika sehemu ya mbele kwa uzuri. Mandhari hii huamsha taswira ya eneo lenye shughuli nyingi na matarajio ya ukuaji wa biashara.

Milango wa chuma mweusi uliofungwa na waya za miiba juu yake umebandikwa karatasi nyeupe ulioandikwa kwa mkono. Muundo huo unatoa taswira ya tangazo wa upangishaji nyumba katika mazingira enye ulinzi wa hali ya juu, ikiashiria njia za mawasiliano za moja kwa moja na miliki ya hawakana.

Majengo mawili makubwa yamesimama kwa hali tofauti, moja likiwa la kijani lenye madirisha ya mraba lingine likiwa na nembo ya North Prest View, juu ya matangazo ya to let yakining'inia. Muundo wa chuma na majengo madogo chini yake huchangia mandhari ya maendeleo mchanganyiko, huku nyaya za umeme na anga safi zikitoa sura ya jiji linalopanuka kwa kasi na kukaribisha biashara.

Ubao wa tangazo uliobandikwa kwenye mti wa kijani una ujumbe ukiambatana na maelezo ya mawasiliano. Nyuma kuna jengo lenye madirisha mengi na uzio wa waya wenye ncha kali likiashiria eneo linalolindwa. Mandhari inachanganya huduma za makazi na uzalishaji ikitoa hisia za utafutaji wa mpangaji kwa mazingira yaliyo salama na yenye mpangilio wa mjini.

Nyumba ya kisasa yenye ghorofa mbili imejengwa kwa mpangilio wa kuvutia kuta zake zikichanganya rangi ya kijivu na nyeupe kwa hiba ya kisasa. Jengo la pili dogo zaidi lina ngazi ya kuzungukwa likielekea juu na pengine ni sehemu ya wageni au hereji. Ua la mbele limepambwa na mimea na lami safi huku ukuta wa nje ukiwa na waya ya usalama juu.

Nyumba yenye kuta za rangi ya manjano na samawati imesimama chini yenye anga yenye mawingu meupe. Paa lake la bati limeambatana na uzio wa mabati uliozungukwa na nyasi zilizonyauka. Mandhari hio huashiria maisha ya kawaida, hali ya hewa ya joto na mazingira yaliyosheheni utulivu wa kijijini au pembezoni mwa mji.

Majengo marefu enye vioo vya kuagizi mwangaza ya mchana yanainuka juu ya miti midogo na mawingu mepezi angani, Maandishi ya Highway Heigh na Regency juu ya jengo uashiria afya ya matumizi ya kibiashara, huku mpangilio wa rangi ya samawati na nyeupe ukizangatia umaridadi wa usanifu wa kisasa.

Nyumba kubwa ya ghorofa tatu imejengwa kwa muundo wa kisasa wenye paa jekundu lililochongoka na madirisha ya dari yenye fremu nyeusi. Ngazi pana za mbele zimeambatana na vishikio vya metali vinavyoelekea kwenye sehemu ya kuingilia iliyofunikwa. Ukuta wa nje wa rangi ya kijivu huleta hisia ya utulivu na haiba. Ua wa mbele ni wa kijani kibichi na maua madogo pembeni. Hali ya anga yenye mawingu kidogo unangeza mandhari ya uchangamfu wa kitongoji cha kifahari.

Ukanda wa nyasi kavu umetenganishwa na ukuta za mawe. Nyuma yake majengo yenye makaa mekundu yanachomoza. Mti mrefu upande wa kulia na bango la Matoga suppliers zinaashiria mukazo mandhari ya pembezoni mwa mji. Sehemu ya anga ina mawingu yaliyopasuka na samawati ya poli inayochungulia.

Nyumba yenye mapaa mekundu imezungukwa na ukuta wa mawe na sengenge juu ikiambatana na matanki ya maji yaliyoandikwa Nesta Hem. Lori la manjano limeegeshwa upande mmoja huku mti mkubwa na mimea midogo vikifunika mandhari ya barabara ya udongo. Mazingira ya mtaa huu yanatoa hisia ya usalama na maisha ya kawaida ya kijamii.

Jengo la ghorofa lililoandikwa Maya Apartment linasimama kwa Ipa mbele ya barabara tulivu likizungungwa vipanda vya mbao vilivyopangwa kwa ajili ya biashara au hifadi. Bango lenye maandishi ya to lent kwenye jengo linatoa dalili ya mchakato wa upangishaji. Mkusanyiko wa miti mbao na bidhaa mbali mbali kwenye vipanda uleta taswira ya mchanganyiko wa makazi, biashara ndogo ndogo na maendeleo yanaendelea katikati ya mazingira ya jiji changa.

Majengo ya saruji enye lango la chuma imesimama katika eneo lenye lami huku mbao zilizopangwa juu zikisubiri matumizi ya ujenzi au safirishaji. Angaa enye mawingu madogo huleta hali ya utulivu wa mchana wa kazi na nyaya za umeme zinazoelekea juu uchangia taswira ya mtaa wa viwanda au shughuli za kisekta. Mazingira haya kuashiria juhudi za maendeleo na uwepo wa kazi za mikono.

Majengo yenye rangi angavu kama njano, samawati na nyekundu yanavutia macho, huku maandishi ya China square ya kitawala juu ya bango. Mimea pembeni huongeza mvuto wa mazingira na anga safi linaashiria hali ya hewa tulivu.

Wateja wanapita kati ya safu za bidhaa dukani wakichuguza safu zilizopangwa kwa mpangilio wa kuvutia. Mabango mekundu na namba yanaonyesha punguzo na matangazo ya bei. Mandhari uakisi mazingira ya ununuzi wa kisasa yenye msongamano wa bidhaa na taarifa.

Bidhaa za usafi wa kibinafsi, na matumizi ya nyumbani zimepangwa kwa mpangilio mzuri. Ndani ya duka kubwa rangi za vifurashio zinavutia macho huku matangazo makubwa yakisisitiza usalama wa kiafya. Mandhari ya ununuzi wa kisasa yenye mpangilio wa utendaji ana tawala.

Wateja wanachagua bidhaa katika duka kubwa lenye mwangaza wa kutosha na mpangilio wa kisasa. Mikokoteni, alama za sakafuni na mabango ya matangazo huonyesha mazingira ya biashara yenye shughuli nyingi.

Ghorofa ya kisasa yenye nembo ya Chandarana FoodPlus inaonekana wazi juu ya mlango wa kuingilia. Ikiwa na kaulimbiu More than just food , ndani kuna taa nyingi, rafu zilizopangwa kwa mpangilio, na wateja wakifanya manunuzi. Mandhari hii inaonyesha mazingira safi na ya kuvutia ya duka la kisasa la vyakula.

Rafu za duka zimejaa bidhaa za matumizi ya nyumbani kama mafuta ya kupikia, sabuni na vifaa vya kusafisha zikiwa zimepangwa kwa ustadi kulingana na chapa na ukubwa. Mchanganyiko wa rangi na aina huonyesha chaguo pana kwa wateja. Mandhari huakisi mpangilio wa kisasa wa rejareja unaorahisisha ununuzi kwa urahisi na ufanisi.

Rafu za duka zimepangwa kwa nadhifu na bidhaa mbalimbali za vyakula na vinywaji, kila mmoja ikiwa na bei iliyo wazi. Sakafuni kuna boksi tupu likiashiria kazi ya kuongeza bidhaa. Manthari ina akisi mpangilio wa kisasa na huduma ya uhakika kwa wateja.

Mboga mboga safi zimetandazwa kwa mpangilio wa kuvutia kwenye sehemu ya duka huku spinachi na mimea mingine ya kijani kibichi zikiwa na mabango ya bei. Nje ya friji kuna mitungi ya plastiki na mimea ya saladi na maandishi yanayovutia yanatangaza bidhaa kama rosemary, correander na thai . Hali hii huamsha hamu ya afya njema na ulaji wa chakula cha asili kilichotunzwa vizuri.

Rafu za duka kubwa zimejaa bidhaa kama vitafunio, vinywaji, na bidhaa za usafi wa kanya, zikiwa zimepangwa kwa ustadi katika safu nadhifu. Mteja mmoja amesimama karibu akichunguza bidhaa kwa umakini chini ya mwanga mkali wa dari. Mandhari hii inaakisi utaratibu, ununuzi wa rejareja na mtazamo wa kisasa katika upangaji wa maduka.

Bidhaa za usafi kama sabuni za ariel zimepangwa kwa mpangilio maridadi kwenye rafu za duka la kisasa, alama za cleanshelf fresh market zinaonekana wazi, zikiambatana na mwangaza safi unaoleta hali safi na uratibu wa bidhaa sokoni.

Rafu ya duka imepangwa kwa bidhaa mbalimbali za kusafisha kama dawa za majumbani kila chupa ikiwa na rangi tofauti na alama za kuvutia. Juu yake kuna bango la ujumbe wa usafi Keep it Clean and Shiny . Mandhari yenye mwanga wa kutosha na mpangilio ulioratibiwa huashiria hali ya kibiashara inayojali mvuto wa mteja.

Mabano ya karatasi na chupa zenye juisi au mchuzi zimepangwa kwenye rafu huku mboga mboga safi kama karoti, spinachi, uyoga na radishe zikiwa ndani ya vifunganisho vya plastiki. Juu kabisa kuna mifuko ya karatasi yenye mboga za majani zilizokatwa na pembeni kuna vitunguu maji na bidhaa nyingine za nyumbani. Mpangilio huo wa rafu huakisi taratibu na uzingativu wa lishe safi katika mazingira ya kisasa ya duka la chakula.

Kifurushi cha karatasi za choo za tena kimewekwa juu ya meza ya maonyesho kikitangaza ofa kwa bango la kuvutia lenye maandishi makubwa. Bidhaa zimepangwa kwa ustadi katika rafu za rejareja zikiwa zimesheheni vinywaji na bidhaa zingine za matumizi ya nyumbani. Mandhari inasisitiza usafi, thamani ya pesa na mbinu za kisasa za masoko.

Rafu zimejaa bidhaa mbalimbali kama sabuni, vifaa vya usafi, karatasi na nguo huku alama za sehemu tofauti zikining'inia juu kwa maandishi angavu. Sakafu ya vigae na mwangaza hujenga mazingira ya ununuzi wa kisasa. ambapo wateja huweza kuchunguza bidhaa kwa urahisi. Muundo wa duka unaonyesha usafi, uratibu na upatikanaji wa huduma anuwai za kila siku.

Bidhaa mbalimbali zimepangwa kwa safu ndani ya duka kubwa zikiwemo runinga, vyakula vilivyo funganishwa na mafuta ya kupikia, maandishi ya bei kama 900 na 500 yananing'inia kutoka juu, yakionyesha usimamizi wa mauzo. Mteja mmoja amesimama karibu na rafu akichunguza bidhaa. Mandhari huakisi mpangilio wa kisasa wa rejareja na upatikanaji wa bidhaa za matumizi ya kila siku.

Rafu za chuma zimejaa chupa za sabuni, dawa za kuwa viini na viowevu vya kusafisha sakafu kila bidhaa ikiwa una rangi ya kipekee na chapa tofauti. Mwangaza wa dari huangaza bidhaa hizo kwa uwazi na mpangilio wake wa usafi huonyesha uraisi wa kuchagua bidhaa bora. Mandhari hii huibua taswira ya ununuzi wa bidhaa za usafi katika mazingira yaliyopangwa kwa ustadi.

Watu wamesimama kwenye eneo la duka kubwa la vyakula wakichunguza bidhaa zilizoandikwa kwa bei maalum kama vile jibini, matunda na mbogamboga. Mabango yenye rangi angavu yanaeleza punguza la bei kwa bidhaa mbalimbali huku mwangaza wa ndani ukiwa na mandhari safi na sakafu ya vigae. Harakati na umakini wa wateja huakisi maisha ya kila siku ya ununuzi katika mazingira ya kisasa.

Rafu za duka kubwa zimejaa bidhaa mbalimbali kama mikate, matunda na bidhaa za kukaya. Kila sehemu ikiwa na taa nyingi na sakafu yenye muundo wa kijiometri , sehemu ya nyuma ime andikwa Karonavas na mandhari ina muundo wakisasa unaoashiria ununuzi wa rejareja wa kisasa. Mazingira haya yana sisitiza urahisi na upatikanaji wa bidhaa kwa wateja.